Wanariadha wawili wa Kenya. Mmoja akiwa mwongozi , mwengine mwenye ulemavu wa macho. Wanasherehekea ushindi wao baada ya kumaliza mbio. Aliye upande wa kulia anaitwa kimani , kama ilivyoandikwa kwenye jezi lake. Amejifunga kitambaa cha bluu usoni aki inua mikono yake juu kuashiria furaha.

Sherehe ya uzinduzi wa kituo cha kusikia , nembo iliyoandikwa kwa herufi kubwa ambayo ina alama ya sikio la binadamu ikiashiria shirika linalohusika maswala ya kusikia kwa watoto. Kando ni putu zilizofungwa na bendera mbili kutoka taifa la Kenya .

Katika ukurasa wa sabini na Tisa, mwanafunzi anaweza kujifunza vyombo vya usafirishaji na kutunga sentensi kwa mfano. Lori limebeba mchanga. Gari la moshi linapita kwa reli. Baiskeli imebeba mzigo.

Ubao mweupe ambao umeandikwa somo la kiswahili, upande wa juu inaashiria siku ya somo hilo, ijumaa tarehe nne februari, mwaka elfu mbili ishirini na tano, herufi ndogo za alfabeti zikiwa zimeandikwa kwa mkono.

Ukuta mweupe safi wenye milango miwili na madirisha madogo yakiwa juu. Njia ya miguu ina sakafu iliyo fanya vikali. Kushoto kuna nguzo ndefu za chuma zinazoshikilia paa la nyumba.

Mwanamke ambaye amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya kwenye sehemu ya mbele, huenda akawakilisha inchi hiyo, an nywele fupi za rangi udhurungi na kofia yeusi, yuko kwenye maji mengi kama ya ziwani.

Jengo lenye kuta nyeupe na paa ya rangi kahawia, likiwa limezungukwa na miti ya kijani kibichi. Michoro mikubwa ya wanyama kama vile twiga wawili, kangaruu, farasi, milima pia tembo. Hii inaonyesha hili ni shule la watoto wa chekechea.

Wanaume wawili, mmoja amevalia sare za michezo. Amesimama akiwa ameshikilia mifugo nzito wa ndondi. Mtu wa pili kaketi kwenye kiti cha magurudumu. Maandhari ya nyuma ni kuta zilizopakwa rangi nyeupe, madirisha na vifaa vinginevyo.

Kundi la wanariadha kumi na wawili wakiwemo wanawake na wanaume. Wote wamevaa sare za michezo zenye rangi kama bendera ya Kenya kwa mfano nyekundu, nyeusi, nyeupe na kijani. Wamesimama mbele ya bango. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu.